Sarafa za shilingi ishirini na za shilingi kumi zimechanganyika pamoja na kwa sasa ni vigumu kuzitofautisha moja kwa moja bila kuangalia kwa makini.